Msichana mdogo aliyevaa vipasuji vya masikio, ameketi mezani akiandika maelezo na kutazama somo la mtandaoni kwenye kompyuta yake ya mkononi, ambapo mwanaume anaonekana akifundisha na kuonyesha kwa kidole kwenye ubao mweupe.

Watu wawili wameketi kwenye staha ya mbao wakifanya kazi pamoja. Mmoja anashikilia penseli na daftari, mwengine anashikilia calculator . Karibu nao, kuna jalada la rangi ya zambarau, begi la mgongoni na kompyuta mpakato iliyo wazi.

Kundi la wanafunzi wachanga waliovaa sare za shule imeketi kwenye madawati wakitumia kompyuta mpakato. Mtazamo umeelekezwa kwa mtoto mwenye tabasamu aliyevaa kofia ya samawati huku wanafunzi wakiwa wameonekana kwa ukungu kwenye mandhari ya nyuma.

Mwanaume aliyevaa vichwa vya sauti ameketi kwenye dawati la mbao akitabasamu huku akiangalia kompyuta mpakato. Juu ya dawati kuna karatasi, simu ya mkononi na mmea mdogo wa ndani ya chungu. Nyuma yake, kuna rafu zenye vitabu na mashini ya kuchapisha.

Mwanamke mwenye nywele za mviringo na miwani amesimama kwenye jukwaa la treni akiwa amevaa koti jeusi na la bega la mgongoni, huku akitumia kompyuta kibao. Treni ya samawati na sura zilizofifia zinaonekana nyuma.

Mtoto mdogo ameketi kwenye dawati anatabasamu na kuinua mkono mmoja huku akiangalia kompyuta mpakato nyekundu. Daftari lililo wazi, pensili na rafu yenye mmea na chupa ya glasi inaonekana nyuma.

Mtu ameketi kwenye meza ya mbao akiandika kwenye daftari huku akiangalia somo la hisabati mtandaoni kupitia kompyuta mpakato. Karibu kuna vitabu vya kiada, kikokotoo na kikombe kilichojaa kalamu na penseli.

Watoto wadogo ndani ya darasa wameketi wakitumia kompyuta, wakichapa kwa kutumia vibodi. Mwalimu aliye nyuma, anamsaidia mwanafunzi mwengine. Watoto wanaonekana kua makini na kushughulika kikamilifu na kazi yao.

Mtu mwenye nywele mviringo, ameketi kwenye meza ya juu akitumia kompyuta mpakato katika mkahawa, au maktaba ya kisasa, huku rafu za mbao zilizojaa vitabu, na mapambo zikiwa nyuma yake.

Wanaume watatu, wameketi mezani wakifanya kazi kwenye kompyuta mpakato. Wawili kati yao, wanashirikiana kwa karibu wakiwa wamevaa vichwa vya sauti, huku watatu naye akiwa na kichwa cha sauti, akifanya kazi pekee yake, kwa umakini.

Mwanamke mwenye nywele za msuko wa asili ameketi kwenye meza ya mbao akitabasamu na kuwapungia mkono kupitia kompyuta mpakato. Simu ya mkononi ipo pembeni mwake na mandhari ya nyuma yanaonyesha chumba cha kupendeza kilichopambwa kwa ustadi.

Mwanamke ameketi kwenye dawati akiwa na kompyuta ya mkononi akishikilia kitabu kilicho wazi na kuonyesha ukurasa wenye picha. Amevaa blauzi nyeupe na ana vipokea sauti masikioni huku mmea na glasi ya juisi vikiwa karibu naye.

Mtu aliyevaa vipokea sauti ameketi kwenye dawati, akiandika kwenye daftari kwa kutumia kalamu. Kompyuta ya mkononi iliyo wazi na taa vipo mezani na chumba kinaonekana kuwa na mwanga hafifu.

Mwanamke aliye vaa miwani na blausi ya miraba anasimama mbele ya skrini ya kidijitali inayong'aa akiwa ameshika kalamu na kuashiria sehemu zenye mwanga na miunganisho kwenye skrini.

Chumba cha kulala cha pamoja kilichopangwa kwa mpangilio mzuri, chenye vitanda viwili. Kila kimoja kikiwa na mashuka tofauti. Kuna dawati lenye viti viwili na rafu zilizojaa vitabu na mapambo kati ya vitanda hivi. Kuna skuta karibu na kitanda cha upande wa kulia.

Hadhira kubwa imeketi kwenye viti vyekundu ndani ya ukumbi wa mihadhara ikitazama kwa makini jukwaa ambako mtu mmoja anazungumza. Chumba kimejaa mwanga na karibu kila kiti kimekaliwa.

Chumba chenye vitanda vya gorofa vilivyotengenezwa kwa fremu za chuma kinaonyeshwa kila kimoja kikwa na godoro jembamba na mashuka machache. Sakafu ya chumba ina rangi ya kahawia iliyokolea. Kuta ni nyeupe na kuna madirisha makubwa yanayoruhusu mwanga wa asili kuingia.

Wasichana wawili waliovaa sare za michezo wanacheza hockey ya uwanjani juu ya nyasi. Msichana mmoja aliyevalia koti la samawati anajaribu kuzuia huku aliyevalia shati jekundu akidhibiti mpira kwa kutumia fimbo ya hockey .

Chumba kidogo chenye kitanda cha mtu mmoja kilichofunikwa na blanketi ya michoro ya mistari mto dawati rahisi la mbao na kiti cheupe cha plastiki chenye sehemu ya nyuma ya rangi nyekundu

Watu wawili wako kwenye bwawa la kuogelea. Mmoja anatumia ubao wa kuogelea na anapiga maji huku mwingine amesimama karibu. Mtu wa tatu ameketi kando ya bwawa na viti vya rangi mbalimbali vinaonekana nyuma.

Vitanda viwili vyenye mashuka meupe na fremu za mbao zimetenganishwa na pazia jeupe katika chumba chenye mwanga mkali. Kuna mapazia meupe yasiyo na uzito kwenye madirisha na zulia katikati ya vitanda.

Kundi la wanafunzi wa udaktari, waliovaa makoti meupe ya maabara, na barakoa za uso, wamekusanyika kuzunguka kitanda cha hospitali, chenye sanamu ya mgonjwa, wakionekana kujifunza au kufanya mazoezi ya ujuzi, wa kitabibu.

Kundi kubwa la watu limepiga picha pamoja juu ya kilele cha mlima chenye miamba, chini ya anga lenye mawingu kiasi. Milima na mandhari ya kijani kibichi vinaonekana kwa mbali. Wanaonekana kufurahia safari ya matembezi mlimani.

Watu wawili wameketi wakielekeana ndani ya jengo, wakitabasamu na kutumia lugha ya alama kuwasiliana. Mazingira yanaonekana kuwa ra kirafiki na yenye hali chanya.

Kundi la watoto limeketi kwenye mstari wa kompyuta darasani. Msichana aliye mbele, aliyevaa shati jekundu lenye michoro, anaitazama kamera kwa tabasamu, huku akiandika. Mwanga wa jua, unaingia kupitia madirisha makubwa, yaliyo nyuma yao.

Watu watatu wanapika pamoja katika jiko lenye mwangaza wa kutosha. Mmoja anamimina kiungo ndani ya bakuli la manjano , huku mwingine akimsaidia na watatu akitabasamu akiwa karibu nao. Mabakuli ya kuchanganyia, na vifaa vya kupikia vimewekwa mezani.

Watu wawili wameketi wakielekeana ndani ya jengo jeupe wakitabasamu na kutumia lugha ya alama kuwasiliana. Mazingira walioko yanaonekana kuwa ya kirafiki na yenye hali chanya.

Msichana mdogo ameketi kwenye dawati lenye vifaa vya shule, akitabasamu na kutumia lugha ya alama huku akiangalia kompyuta mpakato na nyuma yake kuna rafu za vitabu.

Mwalimu aliye vaa shati la majano, anatabasamu na kuwasiliana kwa furaha na wanafunzi wanne wa asili mbalimbali, akiwemo mmoja aliye kwenye kiti cha magurudumu anapofanya kazi pamoja mezani katika mazingira ya darasani.

Msichana mdogo ameketi kwenye dawati akiangalia kompyuta kibao huku mwanamke mzima akiwa ameketi pembeni yake akimwelekeza kwa tabasamu, wapo darasani na nyuma kuna ubao , chaki na mapambo ya rangi mbalimbali.

Mvulana mdogo ameketi mezani, anatabasamu na kuangalia skrini ya kompyuta mpakato. Mandhari ya nyuma yanaonyesha ukuta wa kijani uliopambwa na mti na wanyama wa ukutani.

Mwanamke aliye kwenye kiti cha magurudumu, ameketi kwenye dawati, akifanya kazi kwenye kompyuta mpakato, huku akiwa na kitabu kilicho wazi, na kalamu mkononi, katika mazingira ya darasa, au maktaba.

Watoto wawili wadogo wenye miguu ya bandia wameketi kwenye sakafu yenye rangi mbalimbali wakicheza pamoja na vitu vya kuchezea kutoka kwenye kisanduku cha kijani .Mtoto mmoja amevaa fulana yenye mistari na mchoro wa bweha. Na wote wanaonekana kuwa makini na wenye furaha wanapocheza.

Watu watano wakiwemo mpishi mmoja wanaandaa mboga kwa furaha pamoja katika jiko la kisasa. Mboga mbichi mbalimbali zimetandazwa juu ya meza na wote wamevaa aproni huku wakitabasamu kwa furaha.

Mwanamke mzima na msichana mdogo wameketi mezani wakikabiliana, wakiwasiliana kwa lugha ya alama huku wakitumia kitabu kilicho wazi mbele yao, katika darasa lenye mwanga wa kutosha na mazingira ya kupendeza.

Mwanafunzi aliyevaa kifaa cha usaidizi wa kusikia anainua mkono darasani huku mwalimu aliyevaa barakoa akiwa amesimama mbele ya ubao mweupe. Wanafunzi wengine wameketi na kuta za darasa zimepakwa rangi ya machungwa.

Mwanamke mwenye tabasamu ameketi kando ya mvulana mdogo, huku akicheza na vipande vya mbao, vyenye rangi mbali mbali juu ya meza ya kijani, katika mazingira ya darasani. Nyuma yao kuna wanafunzi wengine wenye umri mdogo waliokaa.